Hili ni shamba la mananasi linaloonekana kuwa na mazao mema. Pembeni upande wa kushoto, kuna miti kadhaa. Angani jua limeangaza. Katikati kuna barabara za wakulima kupitia.